Katika eneo la bandari, kuna taa za usalama na vifaa vya umeme vilivyowekwa katika daraja ili kusaidia shughuli za upakiaji na usafirishaji.

Kiwanda kinaendeshwa kwa kutumia mfumo thabiti wa umeme uliosakinishwa kwa uangalifu. Kazi hizi ni muhimu kwa kuhakikisha uzalishaji wa kiwanda unaendelea bila kusumbuliwa na matatizo ya umeme.

Uzio umezungukwa na mnara wa umeme uliopo mbali, ambapo nyaya nene pamoja na kiwakishaji na vifaa vingine vya umeme vimeunganishwa kwa usalama hili kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali.

Nguzo moja ya umeme imewekwa kwa ustadi ili kusambaza umeme salama, na imewekwa alama ya onyo ya hatari ili kuwakumbusha watu kuchukua tahadhari na kuepuka ajali za umeme.

Minara yenye nyaya nene zimesimama kwa uimara, zikitoa huduma muhimu za usambazaji wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Jambo ambalo linahakikisha na kuleta maendeleo katika jamii.

Nguzo ya umeme iliyosi mama kwa imara imewekwa nyaya kadhaa pamoja na taa zenye mwanga, ikiwa sehemu ya huduma za umeme zinazorahisisha usambazaji wa nishati na taa mitaani.

Nguzo mbili ndefu zikiwa zimesimama kwa imara huku zikiwa na nyaya nene, zinazotumika kusambaza na kurekebisha nguvu za umeme, ili kufikia viwango vinavyo hitajika kwa matumizi salama na ufanisi.

Nguzo mbili ndefu za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu kwa jamii.

Nguzo imara zina nyaya nene na minara zikisambaza umeme kwa usahihi, hii huhakikisha upatikanaji wa umeme kwa wateja bila matatizo.

Nguzo imesimama imara ikiwa na kifaa cha kupunguza umeme pamoja na nyaya nene. Hali inayohakikisha usambazaji thabiti wa umeme katika eneo hilo.

Nguzo iliyo imara imesimama ikiwa na nyaya nene, huku ikizungukwa na majengo mawili marefu, ikitoa huduma muhimu ya umeme zinazohakikisha usambazaji thabiti wa nguvu kwa maeneo ya jirani.

Magari mengi yamesimama barabarani, huku pembezoni mwa barabara kuna majengo marefu, kuna taa za barabarani zinazodhibiti mwendo wa magari na kuhakikisha usalama wa watu wote.

Mwanaume wa makamo amejishindia pikipiki huku nyuma yake kuna matangazo ya kampuni ya farasi, mtangazaji ameshika kipaza sauti akitoa taarifa. Huduma kama hizi zinasaidia kusafirisha watu na bidhaa kwa ufanisi.

Barabara kubwa ya lami yenye magari yanayosafiri kwa mpangilio mzuri na daraja juu yake ikidhihirisha jinsi usafirishaji unavyo rahisishwa na miundo mbinu bora.

Watu wengi kiasi na magari yamesimama katika barabara ya lami, huku pembezoni kukiwa na majengo na mabango makubwa. Hali inayoonyesha eneo lenye shughuli nyingi za usafiri na biashara.

Mwanaume anaendesha pikipiki akiwa amembeba mteja katika barabara ya lami nakupita mbele ya baadhi ya majengo, jambo linalowezesha usafiri wa haraka na rahisi kwa mteja na kuongeza kipato cha dereva.

Pikipiki nje ya nyumba iliyochakaa na kubomoka ikiwa imebandikwa matangangazo kwenye mwili wake na kumilikiwa na kampuni ya usafiri ya 'bolt", pikipiki hii ni sehemu ya huduma za usafirishaji ikirahisisha usafiri wa abiria mijini.

Waokota uchafu wakiwa kwenye jalala, wakikusanya taka kwa ajili ya kuchambua na kutenganisha vitu vinavyoweza kutumika tena, hii shughuli inasaidia kupunguza taka zinazomwagwa hovyo, kulinda mazingira na kutoa fursa ya kipato kwa watu.

Mifuko mingi ya kukusanyia taka imekusanywa kwa pamoja na kuwekwa nje, jambo linalowezesha usimamizi mzuri wa taka na kudumisha usafi wa mazingira.

Chombo cha taka chenye rangi ya bluu kinatumika katika kuhifadhi takataka kama makopo ya soda, makaratasi na vyombo vya chakula vilivyotumika.

Taka nyingi zimekusanywa kwa pamoja nje ya ukuta, hatua inayosaidia kuthibiti uchafu na kuweka mazingira safi kupitia usimamizi bora wa taka katika jamii.

Watu wamezunguka vifaa vya umeme vilivyokusanyika chini wakiwa wamevaa kinga za mikono, kwa ajili ya kuvikusanya na kuviweka kwenye magunia hatua inayosaidia usimamizi bora wa taka za kielektoniki na kulinda afya ya mazingira.

Vyoo viwili vinayoweza kuhamishwa huku kimoja kikiwa cha kike na kingine kikiwa cha kiume. Vinasaidia kuboresha afya na mazingira, kwa kuwezesha matumizi salama na rahisi ya vyoo hivyo.

Makopo yaliyotumika yamekusanywa na kuwekwa kwenye chombo maalumu cha kuhifadhia taka. Hii husaidia kuweka mazingira safi na kupunguza uchafuzi wa ardhi na kurahisisha urejerezi wa taka kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mpya.

Chombo cha kuhifadhia taka kinawekwa sehemu za uma kama mitaa na sokoni ili kusaidia utunzaji wa uchafu na kuhifadhi mazingira kwa ujumla.

Mfuko mkubwa na chombo cha kutupia na kuhufadhia taka imewekwa kando, jambo linalosaidia kukusanya taka kwa utaratibu na kudumisha usafi wa mazingira.

Chombo cha kuhifadhia taka kipo kwenye mazingira ya kiofisi, ikihudumia uhifadhi taka mbalimbali. Hii husaidia kuwezesha, utunzaji bora wa mazingira ya ofisi.

Mifuko ya taka imewekwa nje ikiwa imejaa takwimu. Usimamizi huu wa taka husaidia kuweka mazingira safi na kuzuia uchafuzi. Hivyo kuboresha afya na usafi wa jamii.

Mwanaume wa makamo akiwa amevalia nguo rasmi huku akichukua uchafu kutoka chomba cha kutunzia taka, ili kutunza mazingira.

Mwanamke aliyevalia sare rasmi anafagia kwa bidii katika barabara huku watu wakipita. Akichangia usafi na afya bora katika jamii, na kupunguza magonjwa yanayosababishwa na uchafu.

Mifuko ya taka imewekwa karibu na chombo cha kuhifadhia maji nje ya nyumba, husaidia kuweka mazingira safi na kuzuia uchafu, kuingia kwenye maji na kusababisha magonjwa.

Katika mchana wenye jua, lori la kijani linakusanya taka kwa bidii, likileta mabadiliko chaya katika mazingira yetu, huku likihudumia ustawi wa watu na mazingira katika jamii.

Baadhi ya watu wamevalia vifaa vya kujikinga, na wanaendelea kukusanya taka kwa ustadi, ili kuhakikisha usafi na usimamizi bora wa mazingira.

Vyombo vya taka vya rangi ya njano vimezungukwa na miti mirefu na majani makavu yaliyokusanywa chini, zikisaidia kusafisha mazingira na usimamizi bora wa taka.

Mabomba yenye rangi nyeusi yamewekwa kwa mpango katika eneo la usimamizi wa taka, yakisaidia kusafirisha na kuihifadhi mazingira kwa ufanisi wa hali ya juu.

Eneo kubwa la wazi limezungukwa na uzio mkubwa kama jalala likitumika kwa ajili ya kuhifadhia taka, mfumo huu husaidia kuweka mazingira safi na kuzuia kuenea kwa uchafu kwa haraka.

Watu wapo juu ya gari kubwa lililojaa taka, wakati wengine wakiandaa na kutoa taka chini, wakishirikiana katika usimamizi wa taka katika jamii.

Watu wenye rika tofauti wakiwa katika harakati za utunzaji mazingira huku wakikusanya maji taka katika mitaro mitaani.

Wanaume watatu wakiwa katika harakati za kutunza mazingira mitaani kwa kutoa uchafu mitaroni, huku mmoja wao akiwa ameshika chepeo mwengine akiwa ameshika ufagio.

Choo cha kuchumaa kimejengwa kwa mpangilio mzuri na kando yake kukiwa na chombo cha kutupia uchafu kilichowekwa kwa usafi. mpangilio huu unasaidia kudumisha usafi wa mazingira na kulinda afya ya jamii.

Kifaa kinachosaidia ujenzi kipo karibu na maghorofa marefu, huduma za maji ni muhimu katika majengo haya kuhakikisha usambazaji bora wa maji safi na wa kutosha kwa wakazi na shughuli mbalimbali.

Gari kubwa la kusafirisha maji safi limepaki likiwa limepambwa kwa rangi za kuvutia na maandishi yake yakiashiria huduma za usambazaji wa maji safi. Hii huhakikisha upatikanaji wa maji safi kwa jamii.

Bomba la maji limekatiza juu ya chemba ya uchafu, likirahisisha usafirishaji wa maji na kusaidia huduma bora za usafi wa mazingira kwa usalama na kudumisha huduma boa za maji.

Gari kubwa la kusambaza maji, likiwa kando ya maghala makubwa ya kuhifadhia maji, huku watu wawili wamesimama wakiongoza usambazaji wa maji safi kwa ajili ya matumizi ya wananchi.